Ndani ya ghala ndogo ambayo wafanyakazi wa duka kubwa la pembejeo za kilimo wanaendelea kupima moja ya bidhaa aina ya mbolea, ili kujua uzito wake kamili kabla ya kupeleka kwa wateja.

Vifungashio mbalimbali ambavyo ndani yake zipo bidhaa zinazouzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo, na maandishi yaliyoandikwa ili kumsaidia mkulima aweze kuhakikisha anazitumia kwa namna iliyo sahihi, na kupata matokeo yaliyo bora.

Bata wakiwa ndani ya uzio wa bwawa ulio tengenezwa kwa nyaya za chuma na maji yalio jaaa ili kuogelea na baadae kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa

Kifungashio aina ya chupa ambacho kimefungwa vizuri ili kuhakikisha dawa ya kuku iliyopo ndani haipati hewa na kuharibika kabla ya wakati wa matumizi yake kuisha.

Kifungashio aina ya chupa ambacho kinahifadhiwa ndani ya boksi, kimefungwa kwa ustadi ili kuhakikisha dawa ya mifugo iliyopo ndani yake haipati hewa ili iweze kuharibika kabla ya muda wake wa matumizi kuisha.

Nje ya jengo ambalo lina ghorofa kadhaa kwenda juu zimeegeshwa vyombo vya usafiri aina ya bodaboda, ambazo zimetumwa kuchukua bidhaa mbalimbali na kuzipeleka mashambani, ambapo wakulima wanazitumia kustawishia mazao yao kama vile mbolea.

Kifungashio aina ya chupa ambayo ndani yake imewekwa dawa maalumu kwa ajili ya kutibu magonjwa ya ngozi kwa wanyama, ili kuhakikisha wanapata afya nzuri bila kudhoofika na hatimaye kuweza kuwapatia wafugaji faida.

Wanaume wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa mji, wamekusanya mbolea mbalimbali ya ng'ombe, mbuzi na kondoo. Wameiweka na baadae wameifunua baada ya kuifunika kwa muda mrefu, na sasa imepatikana samadi wanayowauzia wakulima wastawishe mazao yao.

Mwanamke ambaye amefanya kazi ya kuuza bidhaa mbalimbali za kilimo kwa miaka mingi, hivyo kujizolea umaarufu kwa wateja hasa wanaotoka vijijini, akiwa amesimama ndani ya duka lake anatabasamu nzuri akiwa anaimaliza siku yenye mafanikio na faida ya kutosha.

Ndani ya duka kubwa ambalo zinapatikana bidhaa mbalimbali za kilimo, amefika mwanamke ambae ni mkulima akiendelea kupewa maarifa zaidi kuhusiana na kile alichokuja kukinunua, ili baadae aweze kupata mazao mengi ya biashara.

Kifungashio aina ya chupa, ambacho ndani yake zipo dawa kwa ajili ya wanyama kama vile ng'ombe na mbuzi, zinazowasaidia kuondoa wadudu wa kwenye ngozi, ambao wananyonya damu zao na kuwaacha wakiwa dhaifu wamedhoofika.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, ambavyo juu yake vina maelekezo ya kina ya namna bora ya matumizi ili mtumiaji aweze kupata matokeo ambayo ni sahihi.

Ghala kubwa ambalo linatumika kuhifadhia bidhaa za kilimo kama vile mbolea zimejaa na tayari zinatoka kwenda kwa wakulima, zinazowasaidia kustawisha mazao yao.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki aina ya chupa, ndani yake ipo dawa ya mifugo inayowasaidia kuwa na mifupa iliyo imara na kuepukana na magonjwa.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zimepangwa dukani kwa ajili ya kuuziwa wale wakulima wote wanaohitaji kufanya kilimo cha biashara na kujipatia faida kubwa, ambavyo vina maelezo ya namna bora ya kutumia na siku ambayo muda wa matumizi unaisha.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha nyumbani, amefika kwenye duka la pembejeo za kilimo na kununua mbolea; wakati ambao anaagana na muuzaji wote wamejaa furaha tele na wamekubaliana bei ambayo ni halali.

Mbolea ambayo inatumiwa mara nyingi na wakulima ili kustawisha mazao yao ya biashara, zimewekwa kwenye vifungashio katika uzito na ukubwa tofauti tofauti ukianzia kilo kumi, ishirini na tano na hamsini.

Wafanyakazi ndani ya kiwanda kinachoshughulika na utengenezaji wa pembejeo mbalimbali za kilimo, wakiendelea kuzifunga bidhaa kwenye vifungashio tofautitofauti kwa ajili ya kupeleka dukani ziweze kukaa muda mrefu bila kuharibika.

Kifungashio ambacho ndani yake ipo dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani, kama vile ng'ombe na mbuzi, inayowasaidia kuwakinga na kuponya magonjwa ambayo ni ya ngozi, na kuwaacha wakiwa na afya bora.

Bidhaa mbalimbali za kilimo zimepangwa vizuri dukani ikiwa ni pamoja na dawa ambazo zinazotumika kuteketeza wadudu wanaoshambulia mazao shambani kabla hayajakomaa na kuvunwa, na zote zinapatikana kwa bei ya rejareja.

Ndani ya duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo wamefika watu wakiendelea kuchagua bidhaa wanazozihitaji huku wengine wameketi na wauzaji ili kuweza kupata elimu kabla hawajachukua chochote na kwenda kupata matokeo ambayo si sahihi.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vimepandwa shambani na kutokana na upungufu mkubwa wa mbolea, ambayo inatumika kustawishia mazao vimekua katika hali isiyovutia wateja, na kumletea mkulima hasara.

Mkulima ambaye amejitoa nguvu zake na uwekezaji mkubwa wa fedha kwa kutumia bidhaa mbalimbali za kilimo, kama vile mbolea na kuweka kwenye nyanya ambazo zimetoa matunda mengi na zimestawi akisubiria ziweze kuiva, kuchuma na kupeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwa wingi kwa kutumia viriba vya mifuko iliyowekwa udongo, na kuchanganywa na mbolea ya samadi zimeota, zimestawi na zimezaa kwa wingi zikikaribia kuvunwa na kupelekwa kiwandani.

Moja ya zao la biashara aina ya parachichi zimevunwa kwa wingi na kupakiwa kwenye maboksi yenye rangi ya bluu kabla ya kuanza safari ya kuyapeleka kiwandani ambapo yanachakatwa na kusindikwa na kupatikana bidhaa mbalimbali yakiwemo mafuta mazuri yanayokuza nywele.

Mwanaume mkulima ambae amewekeza kwenye kilimo chake cha ndizi kwa fedha na mali na nguvu zake na hatimae, ameweza kupata mavuno mengi na yenye ushindani mkubwa sokoni.

Wakulima katika shamba kubwa lililolimwa zao la biashara aina ya vitunguu maji wakiendelea kuvikusanya eneo moja, ili kuweza kuviweka kwenye mifuko, kushona na safari ya kuanza kuelekea kwenye masoko ya mjini iweze kuendelea.

Vijana wachapa kazi ambao wameamua kubaki kijijini na kujikita kwenye kilimo cha kisasa, tayari wamepambana na sasa wanayavuna mahindi yakiwa mabichi ambayo wanakwenda kuwauzia wateja wao, hasa wanaoyachoma kando ya barabara na kujipatia kipato.

Mwanamke ambaye amekuwa akijishughulisha na kilimo cha mahindilishe kwa muda mrefu sasa anayefurahia majira ya mavuno baada ya kuyatoa shambani yakiwa mengi na anayaanika mpaka atakapofikia kukauka na kutosha kuingizwa kiwandani

Wafanya kazi wa kiwandani wakiendelea kuchambua matunda yaliyofika. Kuhakikisha wanayapata Yale yaliyo bora zaidi ili baadae yakachakatwe na kusindikwa na bidhaa nyingine ziweze kuingia sokoni.

wafanya kazi wengi ambao wameajiriwa kwenye ghala linalotunza na kuhifadhi mahindi yakiwa mabichi wakati ambapo sasa yamekauka vya kutosha ili waweze kuyamenya kutoka kwenye maganda yake na baadae yaweze kuingizwa kwenye kiwandakuchakatwa na zipatine bidhaa kama mahind ya makande na unga wa ugali.

Mwanamke mchapakazi na mwenye nguvu za kutosha, akiwa ndani ya gala ambapo amehifadhia zao la biashara aina ya kahawa, ili baadaye ziweze kusafirishwa na kupeleka kiwandani kuchakatwa na bidhaa mbalimbali ziweze kuuzwa sokoni.

Mwanamke wa umri wa makamu ambaye anafanya shughuli zake za kilimo pembezoni mwa mji, akiyaangalia na kuyakagua matunda aina ya pasheni ili kuhakikisha hakuna wadudu wanayoyashambulia, kabla hayajakomaa.

Moja ya zao la biashara aina ya nyanya zikiwa nzuri kwenye rangi yake nyekundu zimenawiri na kustawi kutokana na vile ambavyo mkulima amejitoa kwa hali na mali kuzihudumia hasa kumwagilia na kuweka mbolea nzuri inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo.

Mbegu fupi za papai zimepandwa kwenye shamba kubwa na tayari zimetoa matunda mengi na yanaendelea kukomaa huku mkulima akisubiria yaweze kuiva na kuyapeleka sokoni.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya viazi mviringo akiwa shambani na wenzake wakati wakiendelea kuvuna na kufurahia msimu mzuri wa mavuno kwa wingi.

Mwanamke ambaye anafanya kilimo cha kisasa kwa kupanda migomba mingi na sasa tayari mmojawapo umezaa ndizi kubwa, akiisubiria iweze kukomaa na kuichuma kuipeleka sokoni na kujipatia fedha za kujikimu na maisha yake na familia.

Dada ambaye ni mjasiriamali mdogomdogo amekwenda kwenye mashamba yaliyoko vijijini, ambapo analima zao la biashara aina ya nyanya, tayari amezinunua na kuzipanga kwenye sado anawauzia wateja wa rejareja ambao wanakwenda kuziweka kwenye magenge.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wakiendelea kuzichambua na kuondoa makapi yote, nyingine zilizo bora kuziweka kwenye mifuko, tayari kuzipeleka sokoni.

Mwanamke aliyekijita katika kilimo cha biashara zao la mahindi, ameyavuna tayari na kuyaanika kwenye mifuko ya nailoni, ili kuhakikisha yanakauaka vya kutosha ili kusagwa na unga wake kuuzwa dukani.

Mwanamke mchapakazi ambaye anafanya shughuli za kilimo pembezoni mwa mji, miti yake mingi ya kahawa aliyoipanda imeanza kuiva na amechuma baadhi ya matunda ili kwenda kuyachakata kwa namna ya kienyeji na kupata bidhaa atakayoitumia yeye na familia.

Kijana ambaye amejikita kwenye kilimo cha biashara anapita katikati ya shamba kubwa ambalo amepanda mboga za majani ili kuzikagua na kuona endapo wapo wadudu wanaozishambulia kabla hazijakomaa.

Wanawake wachapakazi wakiendelea kuvichimba viazi mviringo toka kwenye ardhi na kuviweka kwenye ndoo, huku wanaume wamesimama kando wakisimuliana hadithi za mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye jamii yao

Kijana wa kiume ambaye amesoma masomo yake ya kilimo cha kisasa na hatimaye amepanda miti mingi ya mapapai ambayo ni mbegu fupi imekomaa vizuri na kutoa matunda mengi, na sasa anafurahia majira ya mavuno.

Katika kijiji ambacho kipo pembezoni mwa miji, wakulima wamezivuna kahawa kutoka kwenye mashamba wamezikusanya eneo moja wakiendelea kuzitafuta zile ambazo zimeliwa na wadudu ili zibaki zilizo bora na kuwauzia wateja wanaopeleka kiwandani.

Wakulima wa zao la mahindi ambalo ni la biashara, wamekata miti yake na sasa wanayamenya toka kwenye maganda, ili baadae waweze kuyasafirisha kuelekea nyumbani kuyaanika mpaka yatakapofikia wakati yamekauka vizuri, na kupelekwa kiwandani.

Wakulima ambao ni wanafamilia moja wanaendelea kuzichoma kahawa, ambayo ni moja ya zao la biashara, kutoka kwenye shamba kubwa na kuzikusanya eneo moja ambapo gari litapita kuzichukua na kuzipeleka kiwandani kuchakatwa na hatimaye zipatikane bidhaa zitakazouzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Kijana wa kiume mchapakazi tayari amevuna zao la biashara aina ya pilipili kali amezijaza kwenye toroli na anazibeba kuelekea mtaani ambapo atawauzia wateja wa rejareja wanaopenda kuziweka kwenye magenge.

Shamba kubwa limepandwa migomba kwa asili, ni mbegu refu ambayo inazaa ndizi zenye rangi nyekundu ambazo hutumika kuwapikia kina mama ambao ndio wametoka kujifungua kutokana na vile ambavyo ni laini.

Kijana wa kiume anayefurahia majira ya mavuno ya mahindi mabichi, ambayo huenda na kuwauzia kina mama wanaofanya ujasiriamali mdogo mdogo ambao huenda kuyachemsha na baadae kuyatembeza mtaani.

Wakulima wawili wanaojishughulisha na zao la biashara aina ya vitunguu maji, walivyovipanda juu ya matuta na kuacha nafasi kubwa ili visisongwe. Wanapita na kuvikagua ili kuona kama vimekomaa.

Mwanamke ambae amejikita katika kilimo cha mahindi mabichi, anayavuna na kuanza safari ya kwenda kuyauza sokoni, kwa wale wateja wa jumla ambao hupeleka na kuyasambaza mitaani.

Wafanyakazi wa kiwanda kidogo wanaendelea kuyaandaa mananasi ambayo yametoka shambani ili yaweze kwenda kuchakatwa na baadae ipatikane juisi nzuri itakayoleta ushindani mkubwa katika soko la kitaifa.

Familia moja ambayo ni wakulima wa zao la biashara aina ya mahindi, wanayavuna kwa kukata miti yake na kumenya maganda na baadaye kuyahamisha kwenda nyumbani kuyaanika mpaka yatakapokauka vya kutosha.

Wanakijiji wengi wameajiriwa ili kuvuna zao la biashara aina ya parachichi na baadaye kuzipanga vizuri kwenye maboksi, ambayo yametengenezwa kwa kutumia malighafi za platiki ili yaweze kuanza safari ya kupelekwa kiwandani.

Mwanaume ambaye amelima zao la biashara aina ya pilipili kali amezivuna, na tayari anakwenda kuziuza sokoni ambapo wateja wengi ni wale wanayoitengeneza na kuifanya kuwa kwenye kimiminika na kutumia kwenye mihogo au hata chakula cha chipsi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa baada ya kuzichuma na kuzihamishia eneo ambalo wanazichambuwa vizuri na hatimaye kuanza kuzichakata kwa kutumia mtindo wa asilia.

Migomba ambayo baadae huzaa zao la biashara aina ya ndizi imepandwa ikiwa katika hatua za mwanzoni kabisa, huku mkulima akijitahidi kuweka mbolea na kumwagilia na hatimaye aweze kufaidika na mazao yake.

Mihogo imevunwa kwa wingi shambani, imewekwa kwenye mifuko, ikisubiria kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko ya mbali ya mijini, ambapo uhitaji wake ni mkubwa na mkulima anajipatia faida ya kutosha.

Kijana wa kiume mchapakazi ambaye amejikita kwenye sekta ya kilimo amepanda mapapai mengi na yametoa matunda makubwa, anaendelea kuyatunza kwa umakini mpaka yatakapokomaa vizuri na kuleta wateja watakaokuja kununulia hapo chini ya miti.

Nyaya za biashara, zimepandwa kwenye udongo mzuri wenye utajiri wa rutuba ya kutosha na kuzifanya kutoa matunda makubwa ambayo bado yana rangi ya kijani, mkulima akiyasubiria yaweze kuiva na kuzichuma.

Mkulima ambaye amepanda miti ya mapapai akiendelea kuyakagua ilikujionea chanzo kilichosababisha yasizaliane kwa wingi iliaweze kutendea kazi wakati mwingine asipate tena hasara.

Mwanamke jasiri na mpambanaji, mjasiriamali mdogo ambaye ametoka mjini mpaka kijijini kwenye shamba ambalo limelimwa zao la biashara aina ya nanasi; amenunua kwa bei ya jumla na sasa anarejea kwenda kuuza sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya zimevunwa kwa wingi shambani, zikiwa bado hazijaiva vizuri, ili kumwezesha mfanyabiashara ambaye anasafiri muda mrefu kwenda nje ya nchi, zifike zikiwa bado ziko salama.

Zao la biashara aina ya kahawa, wakulima wa vijijini wamezivuna na sasa wanauza na kuzipima kwa kutumia sado, ambapo wateja wa jumla huzinunua na kuzipeleka kiwandani kuzichakata, na hatimaye kupatikana bidhaa mbalimbali zinazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mtaalamu wa mambo ya kilimo amemtembelea mzee mmoja ambaye ni mkulima, na anampa malalamiko yote na changamoto nyingi anazokutana nazo, nyingi zikiwa zinampatia hasara kubwa kwenye mazao ambayo anayapanda.

Bustani ambayo inatunzwa katika viwango vya hali ya juu zimepandwa mboga za majani za aina tofautitofauti, ambapo mteja akifika hujipatia za aina yote na kwenda kujifuraisha yeye na familia yake.

Mwanamke ambaye analima zao la biashara aina ya kahawa, akizikagua ili aone kama wapo wadudu wanaozishambulia, wakati akiendelea kuzisubiria zote ziive na kuwa na rangi nyekundu, aweze sasa kuvuna na kupeleka kiwandani.

Wakulima wa zao la biashara aina ya ndizi wamezivuna kwa wingi toka shambani, na sasa wanazipakia kwenye gari lililofika nyumba na kuzipeleka sakoni, ambapo wateja mbalimbali watanunua kama vile wa kwenye migahawa na hoteli kubwa.

Zao la biashara aina ya karoti zimevunwa kwa wingi shambani na kusafishwa ili mteja anapofika azikute zipo safi aanze kupakia na hatimaye kuianza safari yake ya kuelekea kwenye soko kubwa lililopo mjini.

Wakulima wanavuna mahindi mabichi kwenye shamba kubwa, ambalo baada ya kujitoa kwa hali na mali hatimaye wanafurahia majira haya ambayo wanaenda kupata faida kubwa, na kujipumzisha kabla ya msimu mwingine kuanza.

Wakulima wamejaa shambani wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo ambavyo vinatumika kwenye matumizi mbalimbali kama vile kifungua kinywa cha asubuhi ambapo huchemshwa pamoja na nyama ya ng’ombe au samaki.

Mkulima ambaye ana maarifa mengi ya kufanya kilimo bora, kitakacho mletea faida kubwa. Amepanda mimea kwenye shamba na katikati amechimba tuta ambalo litakalowasaidia wanaozitumia kuweza kupita bila kukanyaga au kuleta hasara kubwa.

Shamba kubwa ambalo limepadwa miti mingi ya mapapai, kutokana na uangalizi na uwekezaji mkubwa matunda yamezaliwa mengi ambayo yanasubiliwa sasa yaweze kuiva, kukomaa na baadae kupelekwa kiwandani.

Eneo maalumu ambalo limetengwa kwaajili ya kupanda mbegu za aina tofauti tofauti na Sasa zimeota, zinastawi ili baadae baadae miche yake iweze kukomaa na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa ya kilimo cha biashara.

Shamba kubwa ambalo limepigwa matuta, tayari mabomba ya maji ya umwagiliaji wa kisasa yamewekwa, yanaingiza unyevunyevu wa kutosha ili mbegu zilizopandwa ziweze kuota na baadaye kustawi vizuri.

Mwanaume mmoja ambaye ni mtaalamu wa kilimo, amewatembelea wakulima watatu ambao wanaojishughulisha na upandaji wa vitaru, akiwaelekeza namna bora na iliyo sahihi, ili hatimaye waweze kuvuna miche bora na kuwauzia wakulima wenye mashamba makubwa.

Wananchi wengi ambao wameajiriwa kwenye shamba kubwa la maparachichi ili waweze kuyavuna na kuyajaza kwenye matenga ambayo yatabebwa na kupelekwa sokoni pale ambapo bosi wao atarejea na kuwalipa malipo yao

Miti ya mapapai imepangiliwa vizuri kwenye shamba kubwa kutokana na udongo uliojaa rutuba ya kutosha yamezaa matunda makubwa, mkulima akiendelea kuyatunza ili yafikie wakati ambapo yatakomaa na kupeleka sokoni.

Miti mingi ya papai imepandwa shambani bila kuwekewa mbolea ya kutosha na kumwagiliwa maji, hatimaye mazao yamepatikana machache na yasiyo na ubora unaoweza kuleta ushindani sokoni.

Wakulima wa mboga za majani aina ya mnafu, ambapo wamezipanda juu ya matuta yaliyonyooshwa vizuri, wanaendelea kuzipalilia na kuondoa majani yaliyozisonga, ili ziendelee kustawi vizuri mpaka wakati zitakapokomaa.

Mkulima wa zao la ndizi amepanda migomba ambayo ni mbegu refu inayopatikana kwa asili kule nchini Uganda, zikiendelea kukua vizuri na kustawi mpaka zitakapokomaa na kuzivuna kupeleka sokoni kuwauzia wateja wote wa rejareja.

Katikati ya shamba kubwa ambalo linatumika kuotesha mazao ya biashara mbalimbali, limeegeshwa moja ya trekta ambalo limetoka kulima huku dereva naye ameketi kando wakati anapumzika kutokana na kazi nzito aliyoifanya siku nzima.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo ipo katikati ya shamba kubwa, ambayo inachimba shimo na baadae kusawazishwa kutengeneza kitalu ambacho wakulima wanakitumia kusia mbegu.

Moja ya mashine ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa inayoitwayo trekta, yenye rangi yake nzuri ya kijani ambacho haking'ai sana. Ipo katikati ya shamba kubwa la mazao ya biashara ikiendelea kulima.

Moja ya mashine ya kisasa ambayo inatumika kwenye mashamba makubwa ya mazao ya biashara, ili kukata nyasi zote kabla ya Trekta kulima na kuwapatia wakulima fursa ya kuendelea kusia mbegu.

Moja ya mashine za kisasa ambazo wakulima wanazitumia kupanda mimea tofauti tofauti inayotumia maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali na baadaye kustawi vizuri na kuvunwa kwa matumizi ya nyumbani na hata kupeleka sokoni."

Moja ya mashine ambayo inatumika kwenye kilimo aina ya trekta, ikiwa inaingiza meno yake kwenye ardhi, ikitufua udongo ili iweze kuwa tayari kuzisia mbegu.

Wanaume wawili ambao kwa mda mrefu wamefanya kazi ya kulima. Kwa kutumia moja ya mashine za kilimo aina ya trekta, wapo juu yake wanaendelea kuliandaa shamba na baadae wakulima waendelee na shughuli zao.

Mwanamume ambaye ana maarifa ya kutosha kuhusiana na kilimo cha kisasa anaitumia moja ya mashine ya kuchimba mashimo na kutengeneza kitalu, huku amevalia viatu maalum vinavyomkinga na wadudu ambao wanapatikana kwenye udongo.

Mashine tofautitofauti zimewekwa ndani ya chumba, zote kwa pamoja zinatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotumia maji yaliyochanganywa na virutubisho vingi vingi bila udongo, na baadaye wakulima wanaweza kujizolea mazao mengi ya biashara.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa inayoitwa trekta yenye rangi nzuri ya kung'aa ya nyekundu, imeingiza meno yake tayari kwenye ardhi katika shamba kubwa inayoendelea kulima na baadaye wakulima kupanda mbegu.

Mashine maalumu zilizotengenezwa kusanifiwa vizuri ili kuweza kumfanya mkulima apate pumziko kutokana na kutumia nguvu kubwa ya kulima na kumwagilia, tayari zimefika Tanzania na zinatumika hasa kwenye kilimo cha kisasa.

Moja ya gari kubwa ambalo limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi, ambayo inatumika kubebea malighafi tofauti tofauti zinazo jenga kwa kutumia kiwango cha lami na hatimaye kupatikana njia bora za usafiri.

Mashine ambazo ni zakisasa zimetengenezwa ili kumsaidia na kumrahisishia mkulima aweze kupanda mazao yake bila kutumia nguvu kubwa ya kulima mashamba na tayari mimea imeota inaendelea kustawi vizuri.

Vumbi kubwa linatimika ndani ya shamba linaloendelea kulimwa, kwa kutumia mashine ya kisasa aina ya trekta, ambapo baadae wakulima wanapata fursa ya kusia mbegu na kuendelea na shughuli zao.

Kwa kutumia mashine za kilimo cha kisasa zilizogundulika ili kumrahisishia mkulima asitumie nguvu kubwa na malighafi za kutosha na baadae kutokupata faida nzuri, sasa zimetumika kupanda mimea mbalimbali imemea na kustawi vizuri.

Kijana wa kiume akiwa juu ya moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo aina ya trekta, anaendelea kulima shamba kubwa kazi ambayo ameifanya kwa muda mrefu na kupata uzoefu wa kutosha.

Katikati ya shamba ambalo tayari limekwisha kulimwa, kwa kutumia trekta, mashine nyingine inapita, ili kufukia mashimo yote ambayo yamebaki na kusawazisha shamba.

Mkulima ambaye anatumia moja ya mashine ya kisasa kupiga mifereji midogo midogo katikati ya matuta aliyopanda mimea, huku miguuni akiwa hajavaa viatu maalum vinavyoweza kumkinga na madhara yanayotokana na wadudu waliopo ndani ya udongo.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimepandwa kwa kutumia mashine ya kisasa. Zimestawi vizuri matunda yake yakiwa ni makubwa, ambayo yataleta ushindani mkubwa kwenye soko hasa la nje ya nchi.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo zinasifika kwa ubora wake wenye vitamini nyingi na madini ambayo yanapatikana hasa ukila kwa wingi, kutokana na ushauri mwingi wa madaktari.

Shamba kubwa ambalo hutumika kupanda mazao mengi ya biashara, baada ya msimu wa mavuno kupita limejaa majani mengi, ambapo moja ya mashine inapita kuyakata na baadae wakulima kuyachoma, na kujipatia nafasi ya kuanza upya.

Mkulima amepanda mboga za majani aina ya spinachi kwa kutumia mfumo wa mashine za kisasa, zimemea na kukuwa vizuri akisubiri zikomae na kupeleka sokoni.

Moja ya mishe inayo tumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta imefka kwenye shamba kubwa, ambalo lime jaa majani mengi ili kuanza kulima na kuliandaa wakulima waweze kupata fursa ya kuzisia mbegu zao.

Mkulima ambaye amejaza ndani yake maarifa ya kilimo cha kisasa, ametumia moja ya mashine ya kilimo kupanda mimea tofautitofauti imestawi vizuri akiendelea kuitunza kwa umakini mpaka majira ya mavuno yatakapo wadia.

Bwawa kubwa ambalo limechimbwa kwa utaalamu, tayari limejazwa maji na kuwekwa virutubisho vingi na vyakula. Pamoja na samaki wanaofugwa na limefunikwa ili kuhakikisha hakuna uchafu unaingia ukaweza kusababisha magonjwa wakapoteza maisha.

Bwawa dogo ambalo linatumika kufugia samaki kwenye pembezoni mwa nyumba inayoishi watu, imejengwa na kujazwa maji tayari na virutubisho vingi na chakula ili samaki waendelee kukua, na hatimaye kupata ukubwa unaofaakwa chakula.

Samaki ambaye anafugwa katika chombo kidogo cha nyumbani kilichojazwa maji na virutubisho na chakula mwenye rangi yake nzuri ya pinki inayopendeza. Wote wawili wanaendelea kuogelea na kuweza kupata ukubwa ambao mfugaji ataufurahia.

Samaki wanaofugwa nyumbani wenye rangi zao nzuri ya pinki, nyeupe na nyeusi wanaendelea kuogelea kwenye maji ambayo yamewekewa dawa tofautitofauti, zinazowafanya wasipate magonjwa ya maambukizi.

Bwawa ambalo lina kubwa samaki wamekua na kuongezeka ukubwa wao na tayari wanafaa kupelekwa sokoni wavuvi wakisubiriwa kufika na kufanya kazi yao, ili hatimaye walaji waweze kuwapata.

Wakulima wamevuna mazao mengi ya biashara aina ya mahindi lishe yamejazwa kwenye mifuko ili kuweza kushonwa, na safari ya kuelekea kwenye soko lililopo mjini kuweza kuanza ili wajipatie faida mara dufu.

Nafaka mbalimbali za chakula zimewekwa, zinauzwa kwa ajili ya wateja wote wanao nunua rejareja kwa matumizi ya chakula cha nyumbani kama vile maharage, kunde, choroko na mahindi ya njano.

Wakulima wamevuna mahindi kwa wingi kutokana na uwekezaji mzuri wa bidhaa za kilimo kama vile mbolea na umwagiliaji wa kisasa unaotumia mabomba yanayofanya mimea kuwa na unyevunyevu wakati wote.

Mwanaume ambaye ni mpenzi wa misitu akiwa katika shamba kubwa kando ya eneo lenye miti mingi, wakati anaendelea kuopanda na kuhakikisha inastawi vizuri na kuleta hewa jamii inayoihitaji.

Njia ya vumbi ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu uliojaa miti mingi na majani pamoja na viumbe hai kama vile nyoka ambapo wakati wa usiku ni hatari kupita kukiwa kumetanda giza nene.

Mtaalam wa misitu amewatembelea wakulima ambao wanasia vitalu vya miti mbalimbali ili kuwapatia elimu na maarifa mengi, hatimaye waweze kuzidi kufaidika na kazi hii ambayo wamekuwa wakifanya kwa miaka tele.

Mwanaume ambaye umri wake unakaribia uzee yuko shambani alikopanda mimea ndani ya matuta makubwa, anaedelea kumwagilia kwa kutumia mfumo wa kienyeji wa mkono kuhakikisha inapata unyevunyevu wa kutosha.

Kijana wa kiume ambaye amejikita kwenye kilimo, akiendelea kuipalilia mimea aliyoipanda ili kuhakikisha inakua bila kusongwasongwa, kustawi vizuri na hatimaye aweze kujipatia faida anayoitegemea.

Mwanamke ambaye ni mtaalamu wa misitu, amewatembelea wakulima kwenye mashamba na amechuchumaa akiwaonyesha namna bora ya upandaji wa miti ili kupata matokeo ambayo ni sahihi na yenye ubora.

Sehemu mojawapo ya msitu ambayo kwa asili huweka maji kwa muda mrefu na haya kauki siku zote, ikiwa imezingirwa na uoto wa asili tofautitofauti kama vile miti ina majani mengi ya kijani na kufanya mazingira yawe na mandhari nzuri.

Mtunza misitu akiwa anaendelea kuwaelekeza wateja ambao wamekuja kununua miche ya miti tofautitofauti, ili waweze kujipatia ile ambayo ni bora na inawafaa kwa ajili ya matumizi ya bustani za nyumbani.

Wanaume ambao wamejikita kwenye kazi ya kupanda vitalu vya miti mbalimbali ya nyumbani hata ile ya msituni. Wanaendelea kuipalilia na kuimwagilia maji bila kusahau kuweka mbolea ili miche yake iwe mikubwa na inayoweza kupatikana kwenye soko.

Mkulima amevikusanya na kuviweka pamoja vifaa mbalimbali ambavyo anavitumia kwenye kilimo cha kisasa, ili kuweza kustawisha mimea yake kama mboga za majani ambazo zimemea vizuri, akizisubiria zikomae na kuzitumia kwenye familia na majirani waliomzunguka.

Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia maji pekee yake. Mboga za majani aina ya chinese zimepandwa zinazosifika kwa utajiri wake mkuu wa madini na virutubisho vingi, hasa kwa wagonjwa.

Mwanaume ambaye ni mzoefu na mbobezi kwa kupanda vitalu vya mimea tofautitofauti, akiwa ameshika kichane kimoja ambacho kina miche iliyostawi vizuri, ikikaribia kukomaa na kuwauzia wateja wenye mashamba makubwa.

Kilimo pendwa cha kisasa ambacho kinatumia maji bila udongo na kuwapumzisha wakulima kwenye hekaheka za kukimbizana kutafuta namna bora ya kukuza mazao yao, hivi sasa wanaendelea kuyastawisha na hatimaye kujipatia faida maradufu.

Mizizi ya moja ya mimea ambayo mkulima ameipanda na kuilima kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake, yaliyochanganywa na virutubisho ili baadae aweze kujivunia mazao mengi.

Mboga za majani zimepandwa kwenye mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho wakulima wengi wamekikimbilia, ili kuweza kurahisisha na kutokutumia nguvu kubwa ya kutumia mashamba.

Kwenye bustani ndogo ya nyumbani, mkulima amepanda mboga za majani aina ya chainizi kwa kutumia kilimo cha kisasa cha maji peke yake, zimestawi zikikaribia kukomaa ziweze kutumika kwa chakula cha familia.

Mabomba maalumu ambayo anatumika kwenye kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo. Mimea imepandwa ikiwa inaendelea kustawi na baadaye inatumika ikichanganywa na mizizi ili kupata dawa ya asili.

Mkulima ambaye amepanda mimea kwenye shamba kubwa anapita na kuikagua kwa makini, ili aone kama kuna wadudu wanaoshambulia aweze kununua sumu kwenye maduka ya pembejeo za kilimo, na kuweza kushughulikia.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo ila maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, mkulima amepanda mimea tofautitofauti zikiwemo mboga za majani zilizostawi vizuri, zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Moja ya mboga za majani ambazo zinapendwa sana maeneo ya mijini kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini, zimepandwa kwakutumia mfumo wa kisasa zimestawi vizuri, mkulima akizisubiri zikomae na kuvuna.

Mimea ya majani imepandwa kwa kutumia mabomba ambayo ni kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo ikiendelea kustawi mpaka itakapokomaa, kuchumwa na kwenda kutengenezea dawa ya asili.

Ndani ya jengo ambalo wakulima wamelijenga maalumu kwa ajili ya kuzisia mbegu na hatimaye miche iweze kupatika na kuzuia kupigwa na miale mikali ya jua na kusababisha kukauka au kukosa ubora unaotakiwa na wenye mashamba.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo za nyumbani kwa ajili yake, familia na majirani waliomzunguka. Amepanda mboga za majani kwa kutumia kilimo cha kisasa, kinachotumia maji peke yake bila kutumia udongo.

Mkulima ambaye hupanda mboga za majani, kwa ajili yake na familia pamoja na watu waliomzunguka, ameziweka katika mtindo wa kutumia kilimo cha kisasa na zinaendelea kustawi vizuri, mpaka ambapo zitakomaa aweze kuzichuma.

Mkulima ambaye ana jishughulisha na utengenezaji wa dawa mbalimbali za asili amepanda baadhi ya mimea, ambayo huwa anaitumia katika kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo.

Mtaalamu ambaye amejikita kwenye kutengeneza dawa mbalimbali za asili amepanda miti shamba anayoitumia kwenye chombo ambacho kinatumia kilimo cha kisasa ambacho ni maji peke yake bila udongo na zimestawi vizuri.

Eneo la nje ya nyumba, mkulima amepanda bustani ndogo ya mboga za majani kwa kutumia kilimo cha kisasa, ambacho ni maji peke yake yasiyotumia udongo, na sasa zimesitawi vizuri zinakaribia kukomaa.

Mimea ya majani inayofanana na maua, imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo ila maji peke yake, imestawi vizuri ikikaribia kukomaa ili kuchumwa na kutumika kutengenezea dawa za asili.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho ni maji pekee yake kuchanganywa na virutubisho vingi bila kutumia udongo na zimemea na kustawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa na kuchumwa.

Mkulima anayejishughulisha na bustani ndogondogo kwa ajili ya familia yake, amepanda mboga za majani kwa kutumia mfumo wa kisasa ambao unategemea maji peke yake bila udongo.

Ndani ya kiwanda wamesheheni wafanyakazi wengi waliovalia sare moja ya rangi ya kijani, huku akiendelea kuzifunga bidhaa mbalimbali kama vile maua ambayo mara nyingi hutumika kwenye kumbi za sherehe kama vile harusi.

Moja ya zao la biashara aina ya kabichi zimepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa na tayari mkulima anaendelea kuzimwagilia ili badae zikomae na kuzivuna kupeleka kwenye masoko hasa ya nje ya nchi na kujipatia faida mara dufu.

Shamba kubwa limepandwa moja ya zao la biashara aina ya kabichi, kwenye matuta yaliopigwa mistari iliyonyooka na kutokana na umwagiliaji wa kisasa, zimestawi vizuri mkulima anazisubiria zikomae na kuvunwa.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na kupigwa matuta zimepandwa kabichi ambalo ni moja ya zao la biashara, huku mkulima kaiendelea kuzimwagilia baadae mda wa kuvuna utakapo wadia aweze kuzipeleka kwenye masoko ya nje ya nchi.

Wafanyakazi wa kiwandani wakiendelea kuzipanga nyanya vizuri ili ziweze kuingizwa kwenye mashine maalumu na kuchakatwa, kusindikwa ili baadae zipatikane bidhaa mbalimbali zitakazouzwa ndani na nje ya nchi.

Mkulima ambaye hana maarifa ya namna bora ya kufanya kilimo hasa cha kisasa amepanda nyanya na hazijastawi vizuri kutokana na vile ambavyo hajamwagilia wala kuweka mbolea ya kisasa inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa ndani ya matuta yaliyowekwa mbalimbali, ili kuzipa nafasi ziweze kukomaa na kutanuka vizuri, zipate ukubwa utakaoleta ushindani sokoni."

Zizi kubwa la ng'ombe ambalo limejengwa kwa kutumia malighafi za chuma, wamejaa kwa wingi wakiwa wamestawi na kuwa na afya nzuri inayotokana na vile ambacho wafugaji wanaopatia chanjo za mara kwa mara.

Wakulima ambao wana maarifa mengi ya kuhusiana na kilimo cha kisasa, wamepanda mbegu na miche ndani kwa kufunika kuzunguka kote ili kuhakikisha ya kwamba hazipati jua kali, na ile miale kuunguza mizizi na hatimaye kupata hasara.

Ng’ombe wengi wamejaa ndani ya zizi ambao wamenona kwa afya njema na baadaye maziwa yao yakishakamuliwa yanauzwa kwa majirani waliowazunguka na mengine kupelekwa viwandani na kuchakatwa ili ipatikane siagi.

Ng'ombe wengi ambao wanafugwa ndani ya zizi wakiwa na rangi zao nzuri zinazofanana, madoadoa meupe na meusi, wenye afya bora, wamesimama imara baada ya kula na kushiba, wakisubiria jioni kukamuliwa na mfugaji ajipatie faida kubwa ya maziwa.

Nguruwe wengi wamejaa ndani ya banda, ambapo wanalishwa vizuri mpaka kufikia kiwango cha kutosha uzito na kwenda kuchinjwa buchani, hatimaye nyama yake hutumika sehemu mbalimbali ikiwa ni pamoja na migahawa midogo.

Banda la kufugia vifaranga wa kisasa limewekewa maranda chini yanayotokana na mbao ili kuhakikisha hawapati baridi kwenye miguu yao na kuhatarisha afya zao, ikiwa ni pamoja na kufa wakiwa wadogo.

Shamba kubwa limepandwa zao la biashara aina ya nanasi, ambazo zinaendelea kukua na kumea vizuri. Zinakaribia wakati wa mavuno ili ziweze kuchumwa na kupelekwa kiwandani ambapo huchakatwa na kusindikwa, juisi nzuri hutokana na mambo yote hayo.

Kundi la ng'ombe wa kufugwa wamejaa ndani ya banda wakiwa na rangi zao nzuri za mabakabaka meupe na meusi, huku wakiwa wamenenepa kutokana na lishe bora wanayopata na chanjo ambazo zinawazuia kupata magonjwa.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, akiwa anaendelea kuweka mbolea kwenye ardhi baada ya kuzifunga juu ya miti yake, ili kuzifanya ziendelee kustawi na hatimaye kupata faida kubwa majira ya mavuno.

Katikati ya shamba kubwa ambalo linapandwa mazao mengi ya biashara mashine aina ya trekta inaendelea kulima na baadaye nyingine inakuja kusawazisha mashimo yote na kuyafikia, ili wapate nafasi wakulima ya kusia mbegu zao.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji ambavyo amevuna kwa wingi na kuviweka kwenye ghala, anaendelea kuviuza taratibu kwa wateja wake hasa wa mtaani wanaokwenda kuvipeleka kwenye magenge yao .

Zao la biashara aina ya nanasi yamepandwa kwenye shamba kubwa na yanakaribia kukomaa, ili mkulima aweze kuyavuna na kupeleka kiwandani ambapo huchakatwa na kupatikana bidhaa nyingine zinazouzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Shamba kubwa ambalo lipo pembezoni mwa mji limepandwa mimea ambayo imestawi kwa wingi kutokana na vile ambavyo mkulima amejitoa kwa hali na mali hasa kumwagilia asubuhi, mchana na jioni ili kujihakikishia faida anayoitaka.

Pembezoni mwa mji, mkulima ambaye amefanya kazi hii kwa miaka mingi na kujizolea uzoefu wa kutosha anaendelea kuimwagilia mimea aliyoipanda kwenye shamba lililopo kando ya nyumba yake ili iweze kustawi vizuri na kujipatia mafanikio anayoyatarajia.

Shamba kubwa baada ya kulimwa limepigwa matuta yaliyowekwa mbalimbali na kupandwa miche, na tayari mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yamewekwa, yakiingiza maji mengi ili kuhakikisha unyevuunyevu unakuwa wa kutosha na mkulima wakati wa mavuno ukiwadia apate faida.

Mkulima ambaye amepanda zao la biashara aina ya nyanya kwenye shamba kubwa tayari ametumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji wa mabomba, na yanaendelea kumwaga maji ili kuhakikisha zinapata unyevunyevu wa kutosha na baadaye mazao mengi yaweze kuvunwa.

Mkulima ambaye baada ya kulima shamba lake kubwa la mazao ya biashara, amefunga mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ambapo maji yanaingia kwenye matuta makubwa ambayo ameyapiga yakiweka unyevunyevu ndani ya mbegu zilizopandwa ili ziweze kuota na kuwa bora.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji, ambapo mabomba yanalazwa kwenye ardhi na kuanza kusambaza maji kwenye kila mimea iliyopandwa. Tayari kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo wa kutosha kwenye mizizi ili mazao yapatikane mengi wakati wa msimu wa kuvuna.

Shamba kubwa ambalo linatumika kupanda mazao ya biashara, limepigwa matuta marefu, makubwa ambayo yamewekwa mbalimbali, huku tayari maji yameingizwa kumpatia unyevunyevu mbegu zilizooteshwa ili ziweze kumea vizuri na hatimaye mkulima ajipatie faida.

Mkulima ametengeneza kitalu kidogo katikati ya mimea mingine, ambacho imesia mbegu na kuweka mabomba ya maji ili kuhakikisha zinapata unyevunyevu wa kutosha na baadae kuota na kuwa miche iliyo bora.

Shamba kubwa ambalo baada ya kulimwa limepigwa matuta, maji yameingia kutokana na mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yakihakikisha mimea inapata unyevunyevu wa kutosha ili kustawi vizuri.

Zao la biashara aina ya maharage yamepandwa kwenye shamba kubwa kwenye mistari iliyonyooka vizuri, yakiambatana na mabomba ya maji ambayo yanamwagiliwa na kuhakikisha, badae mkulima anapata mazao mengi.

Eneo la ardhi ambalo ni tambarare, lisilokuwa na vilima vidogo wala vikubwa, nyasi zikiwa zimekauka, miti michache, iliyobakia miwili kutokana na ukame uliosababishwa na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu.

Ardhi ambayo ipo tambarare imejaa uoto wa asili mwingi, na nyumba chache zenye makazi ya watu, huku miti ikiwa inatoa hali ya hewa nzuri na kuwafanya wanajamii wasipate magonjwa hasa yanayotokana na hewa chafu.

Maua mengi mazuri ya kondeni yamesheheni kwenye ardhi ambayo haijalimwa kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na majani na miti iliyo kwa mbali, vyote kwa pamoja kufanya mazingira yawe na mandhari nzuri.

Barabara ya vumbi ambayo ina mteremko mdogo, imepita katikati ya mashamba yenye uoto wa asili unaokaribia kupotea, kutokana na ukosefu mkubwa wa mvua na wanyama wanaopita na kukanyaga kila wakati.

Barabara ambayo ni ya vumbi imepita katikati ya mashamba, ambayo hayajalimwa kwa muda mrefu na mifugo kupita na kuweza kula majani yake; huku mbele imesimama milima ambayo kwa pamoja inayapa mazingira mwonekano mzuri unaovutia.

Ardhi ambayo ipo tambarare iliyojaa majani na miti mifupi iliyokaa mbalimbali, yote ina kijani kibichi kuyafanya mazingira yawe na mdhari inayomvutia kila anaetazama.

Eneo kubwa la ardhi ambalo liko tambarare katikati umepita mfereji wa maji yanayotiririka kuelekea kwenye mabonde ambapo wakulima na wafugaji wanayatumia kumwagilia na kunywesha mifugo

Ardhi ambayo ipo tambarare, katikati imepita barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya usafiri, huku mwanga mzuri wa jua likiwa linazama upande wa mashariki, ukiwa unaangaza kuyafanyaazingira yawe na muonekano unaovutia.

Mfereji wa maji yanayotiririka, ambao umejichimba wenyewe kutokana na mafuriko ya mvua nyingi zilizoonyesha maeneo ya mlimani, na yanatiririka kuelekea eneo la bondeni.

Ardhi ambayo ni tambarare imejaa majani mengi kutokana na haijalimwa kwa mda mrefu, ipo kando ya mji uliojengwa ghorofa nyingi zinazofanya mazingira yote yawe na mandhari nzuri ya kuvutia.

Moja ya mbuga za wanyama ambayo ipo kando ya makazi ya watu yaliyojengwa majengo marefu yenye ghorofa nyingi, amesimama mmoja wa wanyama anayeitwa twiga ambae urefu wake na shingo yake aliyonyoosha ufanya mazingira yawe na mandhari nzuri yanayovutia.

Barabara ya vumbi ya watembea kwa miguu pamoja na vyombo vya usafiri, imepita katikati ya msitu ambao una majani na miti michache iliyo mbalimbali, vyote ni vya kijani na kuyafanya mazingira yawe na muonekano mzuri.

Eneo ambalo lina vilima vidogo vidogo vikiwa vimejaa majani na miti, pembeni mazingira yamepambwa na wingu lenye rangi nyeupe na ya bluu, na yote ni mandhari yake inavutia.

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare huku uoto wa asili ukiwa ni miti, majani na maua yakinyonya unyevunyevu toka kwenye mfereji mkubwa wa maji taka uliopita katikati na kufanya yasitawi vizuri na muonekano wa kijani unaomvutia kila anayepita.

Upande wa mashariki kwenye ardhi iliyo tambarare nyasi zimekauka na miti imepotea na kubakia michache kutokana na ukame wa muda murefu, huku pembeni kukiwa na mwanga wa jua linalozama.

Ardhi ambayo ipo tambarare, mbele miti mirefu kiasi ikiwa imesimama. Mazingira yote yamepambwa na kilele cha mlima Kilimanjaro kilichosimama imara na theluji kidogo kwa juu.

Ardhi ambayo ipo tambarare na pembeni umesimama mlima wenye mteremko ambao ni wa kiasi kidogo, ukiwa umejaa uoto wa asili kama vile majani mengi yanayotambaa, pamoja na maua ya kondeni.

Ng’ombe wa kisasa wenye rangi nyeupe wakiwa katika zizi lillilo tengenezwa na chuma ujinywa na na nyama yao uoshwa vizuri na kuwekwa kwenye mifuko kwa ajiri ya kuuzwa kisasa

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare, majani na miti inayofanya lionekane la kuvutia, huku mandhari nzuri ikichagizwa na mwanga wa jua ambalo linazama upande wa mashariki.

Msitu ambao umejaa miti mirefu yenye majani mapana inayochagizwa na mvua nyingi zinazonyesha mara kwa mara kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na inayovutia kila anayetazama.

Eneo ambalo limejaa utajiri mkubwa wa uoto wa asili, ikiwa ni pamoja na majani yanayotambaa, mengi yanatumika kwa ajili ya malisho ya wanyama, kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo na hatimaye kuzaa na kupata maziwa mengi yanayouzwa kwa wanajamii.

Ardhi ambayo ipo tambarare yenye nyumba chache za makazi ya watu ambazo zipo mbalimbali na miti michache iliyojaa majani mengi huku majani ya chini yakiendelea kukauka kutokana na ukame

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare imekuwa kame sana kutokana na ukosefu wa mvua za mara kwa mara, majani yote yamekauka huku miti michache iliyobakia na yenyewe ikiwa hatarini kupotea kabisa.

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare, limejaa uoto wa asili mwingi tofautitofauti, ambao kwa pamoja unayafanya mazingira yaonekane kuvutia na yenye kijani ambacho sio kibichi sana lakini kinamvutia kila mtazamaji.

Eneo ambalo lipo tambarare limejaa majani mengi na maua ya kondeni, kando imesimama miti mirefu iliyochanua matawi makubwa yote yamejaa kijani kibichi na kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri inayovutia.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya mashamba, ambayo yanatumika kwenye kilimo cha nyumbani kama vile: mboga za majani, zikiwa zimepangiliwa vizuri na kumwagiliwa kwa kutumia mabomba ya kisasa.

Katikati ya mbuga za wanyama, mnyamapori aina ya tembo akitembea kwa maringo, huku mwili wake mkubwa ukifatana naye; wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali, wanamshangaa huku wakiendelea kumpiga picha.

Eneo la ardhi ambalo lipo tambarare maji yametuama kwenye dimbwi kubwa yaliyotokana na mafuriko ya mvua nyingi zilizotoka kunyesha, yanayo hatarisha afya za wote wanaopita na kufanya shughuli zao hapo kutokana na vijidudu vinavyoendelea kuzaliana.

Mfereji umepita katikati ya shamba ambalo ni nyika halifai kwa kilimo kutokana na ujazo mwingi wa mchanga hivyo wanyama hupita na kukanyaga majani huku wakiendelea kujipatia marisho.

Ardhi ambayo ipo tambarare katikati imejaa mchanga mwingi ambao hauruhusu mimea au uoto wa asili wowote kuota, huku kando ikiwa imezingirwa na miti midogo midogo.

Mwanaume ambaye ni mfugaji, amejenga zizi kwa kutumia malighalfi za mbao, na sasa anamlisha mmoja ya wanyama anaemuhifadhi, majani ambayo yanamsaidia kupata virutubisho, na hatimaye kutoa maziwa ya kutosha.

Mbuzi wanaofugwa nyumbani wapo ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao. Wanaendelea kula na hatimaye jioni itakapofika, waweze kukamuliwa maziwa yanayouziwa majirani waliowazunguka.

Wanawake wawili ambao ni wakulima na ni wafugaji pia, wakiwa wamemshika mmoja ya mbuzi wakati wakiwafungulia asubuhi kwenda malishoni, ili kumkagua ana shida gani na baadae kumuita daktari wa mifugo aweze kumuhudumia.

Maboksi ambayo yamesanifiwa na kujengwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, yamewekwa kwenye msitu ili kuwatega nyuki ambao wanapita waweze kuingia, na baadaye kuzalisha asali ambayo inauzwa kwa bei ghali hasa maeneo ya mijini.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu mdogo, ambao wafugaji wanatumia ili mbuzi waweze kupata malisho ya majani mabichi nyakati ambazo mvua zinaendelea kunyesha kwa wingi.

Mbuzi wanaofugwa nyumbani wamekaa ndani ya zizi iliyotengenezwa kwa kutumia malighafi za mbao, wanaendelea kupata malisho ya majani ili baadae waweze kupata maziwa mengi kuwauzia majirani walio wazunguka.

Mwanaume ambaye ni mfugaji wa bata amewafungulia nje na sasa anawaita ili waweze kula chakula ambacho amekichanganya na dawa zinazowakinga na magonjwa mbalimbali.

Kando ya bwawa lililotengenezwa vizuri na kujazwa maji, bata wanaogelea na kufurahia siku ambayo wamefunguliwa kutolewa nje wapate hewa nzuri ili baadaye jioni waweze kurejeshwa ndani ya banda lao.

Mfugaji ambaye anajishughulisha na kufuga bata wengi wenye rangi yao nyeupe inayovutia, anaendelea kuwapatia chakula alichokichanganya na virutubisho na chanjo ili kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Ndege wanaofugwa nymbani aina ya kanga, wakitolewa nje ili waweze kupata hewa safi na kula majani pamoja na wadudu mbalimbali wanaowapatia virutubisho vingi vya kuweza kutaga makubwa na kumpatia mfugaji faida.

Mwanamke ambaye ana uzoefu na ubobezi kwenye masuala ya ufugaji wa kuku, ametengeneza banda lake la kisasa Kabisa, na anapita ili kuweza kuwakagua kuona kama wanaendelea vizuri au wana maambukizi yoyote ya magonjwa.

Mfugaji ambaye anajishughulisha na kuku wa kienyeji akiendelea kuwapataia virutubisho mbalimbali, vinavyo wasaidia kukua na kupata mwonekano wa sokoni na kutaga mayai mengi kwa wingi.

Vifaranga wengi ambao wametotolewa kwa kutumia mashine za kisasa wamewekwa kwenye tenga maalumu kwa ajili ya kuuzia wateja, ambao wanaenda kuwafuga nyumbani na baadae kupatikana kuku wa chakula nyumbani.

Mbegu za papai zimewekwa ndani ya kifungashio ambazo ni fupi na zinazozaa kwa wingi kwa wakulima wote ambao wako tayari kuwekeza fedha zao, ili hatimaye wapate mavuno mengi na kupata faida ya kutosha.

Shamba kubwa ambalo baada ya kulimwa yamepigwa matuta yaliyonyooshwa vizuri, na juu yake tayari mimea imepandwa ikiwekewa bomba ambalo ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kutuwezesha kupata maji ya kutosha na kustawi vizuri.

Mkulima ambaye amejikita kwenye biashara ya kuuza miche, tayari amezisia mbegu za aina tofauti zimeota, akisubili ziweze kufikiwa wakati wa kung'oa ili ziweze kuingizwa sokoni.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya kabichi, ambazo kwa kiasi kikubwa zinatumiwa na wafanyabiashara wa chakula aina ya chipsi wakati ambapo wakiwapatia wateja na kuziweka ili kuongeza ladha.

Mbegu za mboga za majani za aina ya figiri ambazo zinasifika kwa utajiri wake mkubwa wa virutubisho vinavyowasaidia watoto wadogo hasa wenye umri kuanzia miezi sita kuweza kukua wakiwa na afya bora.

Shamba kubwa limepandwa mbegu kwa kutumia mfumo wa kisasa, na tayari zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa zenye majani mawili, mkulima anaendelea kuziangalia kwa umakini na kuwekeza fedha kwenye mbolea, ili kuhakikisha zinastawi na kumpatia faida kubwa.

Eneo maalum ambalo limejengewa vizuri na ndani yake zinakuzwa mbegu za miti tofauti tofauti ili kuhakikisha hazipigwi na mionzi mikali ya jua, na hatimaye kuwa dhaifu na kumpatia mkulima hasara kubwa ya kutokutoa mazao mengi."

Mkulima ambaye amezisia mbegu kwenye vyombo vichake vya nyumbani kwake, zimeota na miche inaendelea kustawi vizuri huku akiendelea kumwagilia maji na hatimae aweze kupata faida anayoitegemea.

Mbegu nyingi za mahindi zimepandwa kwenye shamba kubwa, ambazo zimeota na miche yake ipo kwenye hatua za mwanzoni kabisa zenye majani machache. Mkulima anaendelea kupalilia kuweka mbolea mpaka ambapo msimu wa mavuno utawadia.

Ndani ya duka ambalo zinapatikana pembejeo za kilimo, mbegu mbalimbali zimewekwa za maua ambayo mengi ni ya kondeni, na wenye bustani ndogondogo za nyumbani hupenda kuyapanda na kuzipamba nyumba zao.

Mkulima ambae anajishughulisha na bustani ndogo ndogo za nyumbani kwa ajili ya familia yake na majirani waliomzunguka, amezisia mbegu kwenye vyombo vya kawaida ambavyo zimeota zinaendelea kustawi vizuri.

Vifungashio aina ya makopo yakiwa ndani yake yana mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, zinazopendwa sana hasa na wazee wa vijijini kutokana na utajiri mkubwa wa madini na virutubisho.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani, zinazouzwa kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo, ili wakulima hasa wenye bustani ndogondogo za nyumbani waweze kujipatia na kwenda kuzisia.

Kwenye duka kubwa ambalo linauza pembejeo mbalimbali za kilimo zikiwemo mbegu kama vile za nyanya, vitunguu maji, pilipili hoho na majani ya maboga zipo tayari kuwauzia wateja wote hasa wa rejareja.

Vifungashio mbalimbali ambavyo ndani yake zipo mbegu kama vile za: bamia, nyanya, vitunguu maji, vyote vinauzwa dukani kwa ajili ya wateja wote wa rejareja wanaokwenda kuzipanda kwenye mashamba yao.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake ipo mimea ambayo inatumika kama mboga, ambazo zikikomaa hupikwa na kuchanganya na kitoweo, kama nyama au samaki.

Vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za karatasi, ndani yake zipo mbegu za mahindi za aina mbili tayari kuwauzia wakulima wote wanaopenda kufanya kilimo cha biashara na hata kwa chakula cha familia.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimewekwa kwenye kifungashio ambacho zinauzwa dukani, ili wanunuzi waweze kwenda kuzisia na baadaye kuipata miche mizuri watao hamishia kwenye mashamba makubwa.

Ardhi ambayo ina ukame wa muda mrefu zimepandwa miche za pilipili kali na mabomba tayari ya umwagiliaji wa kisasa yamewekwa ili kuhakikisha yanatoa maji na ukame uweze kukauka na kuondoka.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani amepanda mimea ya pilipili, ndani kwenye vyombo vidogovidogo akisubiri miche iweze kukomaa na kuamishia kwenye mashamba makubwa.

Mkulima amezisia mbegu ndani ya vifaa maalumu na tayari zimeota zikiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa zenye majani machache, anaendelea kupalilia, kumwagilia na hatimaye aweze kupata faida anayoitaka.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, kinauzwa dukani ambapo ndani yake zipo mbegu za mboga za majani, zinazopatikana kwa uadimu sana maeneo ya mitaani, kutokana na vile ambavyo inalimwa kwa gharama kubwa.

Wakulima ambao wanajishughulisha na kilimo cha biashara wanasia mbegu kwenye kitalu kidogo walichokitengeneza, wakiendelea kuzimwagilia maji mpaka siku saba ziishe zianze kuota na baadaye wapate miche mizuri ya kuhamishia kwenye mashamba yao makubwa.

Mbegu za mboga ya majani aina ya kabichi zimewekwa kwenye kifungashio cha plastiki na zinauzwa, ambazo mazao yake hutumika maeneo mbalimbali hasa kwa wajasiliamali wadogo wa mtaani wanaopika chakula aina ya chipsi na kuzitumia kama kachumbari.

Vifungashio aina ya bahasha ambavyo ndani yake zina mbegu za mimea tofautitofauti. Kama vile mahindi ambayo yanalimwa sana kwenye mikoa yenye baridi kali pembezoni.

Eneo amabalo limetengwa maalumu kwa kupanda vitalu vya mimea tofautitofauti na tayari mbegu zimepandwa zimemea, wanasubiria miche iweze kukomaa vya kutosha na kuhamishia kwenye mashamba makubwa.

Mkulima amepanda mimea juu ya mistari iliyonyooka kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara, huku ameweka mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji ili kujihakikishia baadae kupata mavuno mengi na faida mara dufu.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa kwenye mistari mizuri iliyonyooka na yapo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, mkulima anaendelea kuyawekea mbolea na kumwagilia maji ya kutosha, hatimae aweze kujipatia faida kubwa.

Vifungashio ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu za maua mbalimbali yanayopatikana nyumbani, kondeni ambayo mara nyingi hutumika kwenye hafla mbalimbali kama vile harusi.

Mkulima ambaye ameamua kuhama na kutumia kilimo cha kisasa ameweka tayari mabomba ya maji kwenye ardhi hili kuhakikisha mimea aliyoipanda inapata maji mengi na kukua na kustawi, hatimae ajipatie kipato cha kutosha.

Nafaka jamii ya kunde, zimewekwa kwenye mifuko mikubwa na zinauzwa, ikiwa ni pamoja na maharage ya njano, choroko, njugu mawe na zote watu hupendelea kuzipika na kula pamoja na wali.

Mbegu za mimea mbalimbali zimewekwa kwenye vifungashio huku baadhi zimewekwa juu ya sahani ili kila mteja anapofika aweze kuzitazama na kukagua ili ajue nini kilichopo ndani kabla ya kwenda kununua.

Vifungashio ambavyo ndani yake zipo mbegu za mimea mbalimbali hasa ile ya chakula, kama vile matango, karoti, hoho, nyanya; na vyote ni kwa ajili ya wakulima ambao wanafanya kilimo cha biashara.

Mkulima amesia mbegu za majani ya maboga na zimeota zikiwa na majani mawili, kwenye hatua za mwanzoni kabisa huku akiendelea kuweka mbolea, kupalilia, kumwagilia na hatimaye aweze kujipatia kipato kikubwa wakati wa kuvuna.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga aina ya spinachi, zinazosifika na kupendwa sana na watu ambao ni wa uswahilini, ambazo huzichanganya na kitoweo kama nyama au samaki.

Mbwa ambaye anafugwa nyumbani, mwenye afya nzuri na mwenye ukubwa ambao Kila mfugaji anautamani, kutokana na uwekezaji mkubwa wa chakula na madawa bila kusahau chanjo inayomkinga na magonjwa.

Mbwa wawili wameketi kwa kulala ndani ya banda ambao ni dume na jike pembeni yake. Baada ya kupata chakula na kushiba wakiwa na afya nzuri inayotokana na kupatiwa chanjo za mara kwa mara zinazowakinga na magonjwa.

Vibanda ambavyo vimejengwa kwa kutumia malighafi za mbao, tayari zimewekwa ili kuwauzia wale wote ambao ni wapenzi wa kufuga wanyama nyumbani kama vile mbwa.

Mbwa wengi ambao wanafugwa nyumbani wakiwa na idadi ya saba wamesimama wakiwa wameachama midomo yao na kutoa ulimi nje, wakati ambao mfugaji anajaribu kuwapatia chakula, ili waweze kushiba na kupumzika."

Ndani ya chumba cha daktari ambaye ni mtaalamu wa mifugo ameletewa mbwa ambaye amekonda na kudhoofika, ili aweze kumchunguza na baadaye kumpatia matibabu yatakayomwezesha aweze kurejea kwenye afya yake ya mwanzoni.

Kijana wa kiume ambaye anapenda kufuga wanyama nyumbani kama vile mbwa amewafungulia asubuhi na mapema ili waweze kupata hali ya hewa nzuri ya nje, kuwapatia chakula na baadaye kuwarudisha tena ndani ya banda lao.

Ndani ya chumba cha mtaalamu wa mifugo, ameletewa mbwa anayefuga nyumbani akiwa amedhoofika ili aweze kumkagua, na hatimaye kugundua changamoto na tatizo alilonalo na kumpatia matibabu.

Mtaalamu wa mifugo akiwa amevalia barakoa, wakati anaendelea kumchunguza mbwa aliyeletwa ofisini kwake, ili kugundua tatizo la changamoto aliyonayo na kumpatia matibabu.

Mwanaume ambaye ni mpenzi wa mbwa amewafungulia nje kwa mara ya kwanza na anatembea nao mtaani huku wakikimbia kimbia na kuruka huku na kule wakifurahia hewa nzuri na mazingira ya nje.

Kibanda cha mbwa ambacho kimesanifiwa na kuchongwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu, ambapo amewekewa ghorofa moja ya juu amepanda na kujipumzisha wakati akiangalia maeneo mbalimbali kabla ya kufunguliwa usiku kwenda kulinda.

Daktari wa mifugo akiendelea kumkagua mbwa ambae ameletwa kwake, akiwa amedhohofika sana ili aweze kumchunguza kwa makini na kuelewa tatizo lake ni lipi na ampatie ufumbuzi.

Mbwa anayefugwa nyumbani ameletwa kwa daktari wa mifugo na amesimamishwa juu ya meza ,mwenye rangi zake nzuri za nyeupe na nyeusi ili aweze kukagua na kugundua ana changamoto gani; inayofanywa azidi kudhohofika.

Mbwa ambaye anafugwa nyumbani amelala chali kwenye kibanda ambacho kimejengwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, huku akiwa na afya nzuri inayotokana na malisho bora ambayo mfugaji anampatia.

Madaktari wawili ambao ni wa mifugo wamesimama kando ya mbwa ambao wamemuweka katikati yao, mmoja akimchunguza kwa umakini huku mwingine akiandika maelekezo yote na hatimaye waweze kujua namna ya kutatua changamoto alizopatikana nazo.

Mbwa watano ambao wanafugwa nyumbani, wamesimama wakitazama huku wameachama midomo yao na kutoa ulimi nje, wakiwa mbele ya wafugaji wao wakati ambao wana njaa kali kutokana na malindo ya usiku.

Mnyama pori aina ya Twiga ambaye ana utajiri mkubwa wa urembo na uzuri unaovutia kutokana na urefu wake na rangi za madoa doa. Kuwafanya watalii wengi kufika na kumshangaa.

Mwanaume ambaye ni mtunzaji wa wanyama pori akiwa amesimama katikati ya uwanja wa vumbi, huku anampatia mtoto wa tembo maziwa yatakayomsaidia kukua kwa haraka na kupata ukubwa ambao utawavutia watalii wanakuja kuwatazama.

Mmoja ya wanyamapori aina ya dubu akiwa anatembea kwenye uwanja wenye udongo, wakati ambao watalii wengi kutoka mataifa mbalimbali wakimshika kumshangaa na kumpiga picha wakati ambapo walipopenda kutalii.

Wanyama pori ambao wana ukubwa wa kutisha kwa kila mwanadamu anayewatazama, wanaoitwa tembo, ambao watalii wengi husafiri kutoka mataifa yao na kuja kuwashangaa, kuwapiga picha na baadae kurejea wakiwa wameridhika na fedha nyingi walizozitumia.

Katikati ya moja ya mbuga ya wanyama ambayo imekuwa na ukame kutokana na kupungukiwa na mvua ambazo hazijanyesha kwa mda mrefu, huku pundamilia akipita na rangi zake nzuri ya nyeupe na nyeusi.

Kwenye msitu ambao una nyasi chache na miti iliyokaa mbalimbali anaendelea kula majani mnyama pori ambaye ana rangi ya udongo na pembe zake refu nyeusi zinazomfanya kuwa na mwonekano mzuri unaomvutia kila mtaali.

Moja ya ndege wa kondeni amesimama kwenye tawi la mti akiwa na rangi yake ya njano kwenye miguu na midomo yake, huku mbawa zake na manyoya ameyalaza ya kumpatia muonekano mzuri na unaovutia.

Mnyama pori aina ya twiga amesimama imara akiwa na muonekano mzuri unaovutia, mabaka baka kwenye ngozi yake, urefu wa shingo yake vyote vinachangizwa na miguu yake ambayo ni mizuri inayompa urembo wa kutosha.